Huyu ni mtu ambaye anatumia kompyuta ya kidijitali. Kompyuta hii ya kidijitali hutumika kuwasiliana kwa njia ya mtandao na pia husaidia kufanya utafiti na kuandika kazi. Kompyuta hii yaweza pia kusaidia kujifunza mtandaoni bila kuwa darasani; na kufanya mitihani na kazi, na pia kuwasiliana na mwenzako ukiwa nyumbani.

Hili ni jumba lijulikanacho kama bweni. Lina kitanda kimoja cha ghorofa, viti viwili na meza ambayo hutumika kusoma. Jumba hili lina dirisha lenya pazia nyeusi.

Hii ni sehemu ya elimu shuleni ambayo huitwa bweni, ambayo wanafunzi hutumia kulala baada ya masomo yao, na ina vitanda vya ghorofa, vitanda hivi, ni viwili, na pia ina magodoro mapya, ambayo wanafunzi hulalia baada ya masomo yao.